Kuna wanafunzi wawili ambao wamevaa shati nyekundu huku wakiwa na muongozaji wao ambaye anawafunza kucheza mpira wa miguu. Wanaonekana wakiwa na furaha huku wakijifunza kucheza mpira huo.

Inaonyesha wanafuzi wawili wakike wakicheza mchezo wa gofu kwenye uwanja wa kijani. Mmoja anajiadaa kupiga mpira kwa kutumia kifaa cha gofu huku mwezake akimtazama kwa makini. Wote wamevaa mavazi ya michezo na wanaonekana wakifurahia mchezo huo. Mazingira ni ya utulivu na safi.

Kuna mtoto ambaye anaonekana akiwa na furaha sana, amesimama kwa kiti huku ameshika mpira mkononi anataka kuurusha. Anaonekna akiwa na furaha nyingi katika nyumbani mwao sebuleni, kwenye kiti.

Mama ambaye ana mtoto wake mdogo ameketi karibu naye. Anamfundisha huku akimuonyesha upendo wa kipekee. Mtoto huyu anafundishwa ni msichana mwenye tabasamu, akifurahia hali ya kujifunza.